Donge jeupe lla jibini au pania lililokamuliwa ndani ya chujio lenye matundu madogo. Chujio hicho kina ukingo wa rangi la kijani kibichi na kimekaa juu ya kitu ambacho kinaonekana wazi.

Soko la wazi au eneo la biashara ikionyesha rundo kubwa la ndizi mbichi zenye rangi ya kijani kibichi. Ndizi hizo zimepangwa kwa wingi zikionyesha mavuno mengi. Nyuma ya ndizi kuna watu wachache ambao wamekusanyika labda wauzaji au wanununzi.

Bisi ya mahindi iliyoathirika sana na ugonjwa ikiwa bado imeunganishwa kwenye shina la mahindi, sehemu kubwa ya bisi imeharibika na kuwa nyeusi ikionyesha dalili za kuoza au kuvu. Majani na mahindi yaliyozunguka bisi inaonekana kuwa ya kijani kibichi na yenye afya kiasi.

Mwanaume mweusi akiwa amekaa mezani, akitabasamu na kushikilia ndizi mbili mikononi mwake. Ndizi moja ni kubwa na mbichi yenye rangi ya kijani kibichi na anashikilia mkono wake wa kushoto.

Vijana kadhaa wakipanda miti, labda migomba katika ardhi yenye udongo mwekundu. Mmoja wa vijana aliyevaa shati la kijani anaonekana akishikilia mmea mchanga, huku mwingine akitumia zana za kufunga shimo.

Ng'ombe mweusi na nyeupe ambaye anavuliwa maziwa kwa kutumia mashini. Ng'ombe huyu amesimama kwenye sakafu ya zege na karibu yake kuna chombo kikubwa cheupe ambacho kinatumika kukusanya maziwa. Ng'ombe anaonekana akiwa ametulia huku akivuliwa maziwa na anaonekana akila kutoka kwenye chombo kilicho mbele yake.

Shamba kubwa la migomba, likiwa na mimea mingi yenye majani mapana na kijani kibichi, udongo unaonekana kuwa mwekundu, ukiwa wazi na umelima kati ya migomba, baadhi ya migomba inaonekana kuwa michanga huku mingine ni kubwa na yenye majani mengi.

Mahindi mengi yaliyokauka yakiwa yamening'inia kwenye kamba au waya kwenye jengo lenye kuta za mbao. Mahindi hayo, yana rangi ya kahawia na manjano. Yanaonekana yamekwama hapo kwa ajili ya kuhifadhi au kukaushwa.

Ng'ombe wawili wote wakiwa na rangi nyeusi, wakiwa wamefunikwa kwa banda ndogo la bao la paa la bati, linalowapa kivuli na ulinzi, mmoja wa ng'ombe anakunywa maji kutoka kwenye chombo cha simiti.

Kishada kikubwa cha ndizi mbichi zenye rangi ya kijani kibichi zikining'inia kutoka kwenye mti wa ndizi. Kishada hicho kina ndizi nyingi zilizopangwa kwenye tabaka kadhaa.

Lori la usafirishaji wa maziwa lenye rangi nyeupe na tangi kubwa la chuma likiwa limeegeshwa kwenye barabara ya udongo .Upande wa kulia wa lori kuna maandishi, mount Kenya milk .

Bustani ya ndizi ambapo migomba mingi umefunikwa kwa mifuko ya plastiki. Mifuko hii inatumika kulinda ndizi zinazokomaa kutokana na wadudu, au hali mbaya ya hewa. Majani ya migomba, yanaonekana yakiwa mabichi.

Shamba la kilimo likiwa na miti ya ndizi iliokomaa upande wa kulia na miti midogo ya ndizi au mimea mingine iliyopandwa kwa safu safu wenye udongo wenye rangi ya kahawia upande wa kushoto. Mbingu inaonekana zikiwa na mawingu meupe ya buluu ikionyesha hali ya hewa mzuri.

Duka la maziwa au kituo cha kukusanyia maziwa katika sehemu ya mbele .Kuna makopa mengi ya chuma yenye milango yanayotumika kuhifadhi maziwa. Nyuma yao, ndani la jengo kuna wafanyikazi wawili moja amevalia kofia nyeupe na koti la buluu.

Soko la wazi au eneo la biashara ama rundo kubwa la ndizi mbichi zimekusanywa chini. Kuna watu kadhaa wamejishughulisha na ndizi hizo baadhi yao wakiangalia au kupanga ndizi. Mwanamke mmoja anaonekana kuchagua ndizi kutoka kwenye rundo.

Kikapu cha kiasili kilichotengenezwa kwa ufumaji wa nyuzi za kahawia. Kikiwa na dutu jeupe iliyojaa ndani yake. Labda jipini, uji ngumu au kitu kingine cha chakula. Kikapu kinaonekana kimetengenezwa kwa ustadi.

Migomba minene iliyokomaa iliyojaa ndizi nyingi zikining'inia kutoka kwenye miti. Baadhi ya migomba hii ina ndizi za rangi za njano iliyokolea zikionyesha kuwa zimeiva huku nyingine zikiwa bado za kijani kibichi.

Ng'ombe weusi na weupe wanaonekana wakipitia kwenye bwawa la kutibu mifugo. Bwawa hilo ni lefu na limejengwa kwa saruji na linafunikwa kwa paa rahisi la mbao, linalosshikiliwa kwa nguzo la mbao. Watu kadhaa wamesimama pande zote mbili wakiongoza ng'ombe kwa uangalifu kupitia maji.

Ng'ombe kadhaa ndani ya zizi wakiwa wamefungwa kwenye vibanda maalum vya kulisha. Wanatofuatiana rangi baadhi ni weusi, na weupe na wengine ni weusi kabisa. Ng'ombe hawa wanakula nyasi kavu iliyowekwa mbele yao. Mifuko ya chakula na mifuko imewekwa chini.

Soko la matunda ambapo ndizi nyingi zimenyooka zikining'inia zikionyesha rangi mbalimbali kutoka kijani kibichi hadi njano ilikomaa, nyuma yake kuna rundo la matunda mengine yaliyoonekana kama vile maembe, zabibu na matunda mengine mengi. Mpangilio huo unatoa taswira ya wingi, matunda mapya yanayovutia.

Makopo makubwa ya chuma yanayotumika kubebe maziwa yakiwa yamebebwa kwenye pikipiki mbili. Pikipiki moja imesimama upande wa kushoto huku mwanaume akiwa amesimama karibu nayo. Pikipiki ingine imepakiwa na makopo mengi zaidi katikati ya picha na madereva wake anaonekana ameketi juu yake.

Kidole cha mtu kinaonekana kikishikilia ndizi mbichi iliyomenywa nusu. Ikionyesha sehemu yake ya ndani yenye rangi ya cream , na ganda la kijani. Nyuma yake kuna ndizi zingine mbichi zenye maganda ya kijani, baadhi zikiwa tayari zimeachwa kumenywa.

Mwanaume kijana amevaa fulana la suruali ya jeans amesimama akiegemea nguzo nne za mti karibu naye kuna rundo kubwa la ndizi mbichi zenye rangi ya kijani kibichi zikiwa zimekusanya kwa uwingi ardhini, hizo ndizo zimepangwa kwa uwingi zikionyesha mavuno mingi.

Shamba kubwa la migomba yenye majani mabichi yaliyojaa. Migomba imepangwa kwa mistari ikitengeneza njia ndefu inayoingia ndani zaidi ya shamba. Kuna vivuli vinavyoanguka ardhini kutoka kwenye migomba, kuashiria kuwa jua kali linaingiza.

Mchakato wa kukamua maziwa kutoka kwa ng'ombe. Titi za ng'ombe zimeonekana zikituna maziwa na maziwa yakitoka kutoka kwenye chuchu moja. Mtu mwenye glovu anashikilia kifaa cha kukamulia cha kisasa ama cha kuunganisha kwenye chuchu za ng'ombe huku maziwa yakiondokea chini.

Shamba la migomba lenye udongo mwekundu, kukiwa na mashimo madogo karibu na misingi ya migomba. Mistari ya udongo iliyoinuka inapita kati ya mimea, ikionyesha uwezekano wa mfumo wa umwagiliaji au njia ya kutembea. Baadhi ya majani ya migomba yanaonekana, na nyuma kuna miti mingine au mimea inayofunika eneo hilo.

Shamba kubwa ya magomba mchanga yameenea mbele yetu, lakini yamepandwa na mpangilio mzuri katika safu ndefu. Kila mmea una majani mabichi yanayong'aa yakionyesha ukuaji mzuri. Udongo wenye rangi ya kahawia unawakilisha mazingira bora ya kilimo.

Mwanamke akiwa amevalia nguo za kitamaduni za kitenge akipiga magoti ardhini kati ya shamba la migomba akiangalia chini akiwa amemenya ndizi au aina nyingine ya zao. Karibu naye, kuna rundo la maganda na mabaki ya kijani kibichi yaliyo chini.

Sehemu ya ng'ombe wa maziwa akiwa anapewa maziwa kwa kutumia mashine. Chuchu za ngombe zimefungwa kwenye mashine ili kukamua na maziwa yanaonekana yakipita kwenye mirija ya plastiki kuelekea kwenye pipa kubwa la chuma. Miguu ya ng'ombe yenye rangi ya kahawia na nyeupe inaonekana wazi ikisimama kwenye sakafu chafu ya shamba. Nyuma kuna ng'ombe mwingine anaonekana mdogo.

Kundi la ng'ombe wengi wakiwa wanashiba nyasi kutoka kwenye mlisho uliotengenezwa kwa tairi kubwa. Ng'ombe hao wana rangi nyeusi na nyeupe, wakiwa na alama za kipekee kila mmoja. Wanasimama kwenye malisho yenye nyasi.

Mwanamke amevaa koti jeupe la maabara na kofia ya nywele ya kijivu akionyesha usafi na utaalamu. Anamimina kiowevu cheupe kinachoonekana kuwa maziwa kutoka kwenye ndoo ndogo la chuma kuenda kwenye mtungi mkubwa wa chuma

Shamba la migomba iliyokomaa na baadhi ikiwa ndizi changa za kijani kibichi. Majani makubwa mabichi yametanda juu yakitoa kivuli. Kushoto kabisa kuna shada la ndizi changa. Katika umbali mtu anaonekana akitembea kwenye njia ya udongo.

Kwenye shamba lenye nyasi na miti mingi kuna paa la zingi lililokuwa limeanguka na kulala kwenye ardhi. Muundo ya mbao inayounga mkono paa umeharibika. Karibu na paa hilo kuna mnyama mdogo wa rangi ya kahawia labda mbwa amelala kwenye nyasi.

Shamba kubwa la migomba amayo migomba mingi imejaa ndizi mbichi zenye rangi ya kijani kibichi. Matawi makubwa ya migomba yamefunika anga yakitoa kivuli kizuri. Katika picha kuna mtu amesimama ameangalia mbele. Amevaa kofia nyekundu, shati jekundu, na suruali nyeupe, na mikanda ya bega.

Majani makubwa mabichi ya migomba yakijaza fremu, yakijipinda na kuelekea juu angani. Baadhi ya majani yanaonekana yakikauka kidogo. Katikati ya majani hayo, anga la buluu linaonekana likichomoza lenye mawingu meupe.

Ndizi nyingi zilizoiva na manjano zimetandazwa chini kwenye sakafu ya vigae. Zimepangwa kwa wingi kando ya ukuta. Zinaonekana zimetoka kuvunwa. Karibu na sehemu ya chini ya picha, kuna kreti moja iliyojaa ndizi nyingine ikionyesha kuwa ziko tayari kwa usafirishaji au kuuzwa.

Ng'ombe kadhaa wengi wao wakiwa na rangi ya nyeusi nya nyeupe wamekusanyika ndani ya banda kubwa. Baadhi wamesimama huku wengine wakiwa wamelala chini wakionekana wanapumzika. Katika sehemu ya mbele kabisa kuna tangi kubwa la maji lenye kingo za zege ilijaa maji.

Mwanamume mchanga amesimama karibu na ng'ombe wa maziwa mwenye rangi nyeusi na nyeupe, mwanamume huyu amevaa fulana nyeupe yenye mikono mifupi, jeans za kijivu na buti ndefu nyeupe za mpira zinazofika karibu na magoti, anashikilia begi au chombo chenye rangi nyekundu mikononi mwake au anaonekana kuwa katika mazingira ya ng'ombe.

Chombo cha chuma kimejaa dutu nyeupe iliyovunjikavunjika, inayofanana na jibini la koteji , sehemu yake ya juu inafunikwa na kioevu cha rangi ya njano isiyokolea, kinachoweza kuwa siagi iliyoyenyuka au maji ya maziwa.

Ng'ombe wengi wamelala kwenye zizi chafu iliyojaa majani makavu na kinyesi. Baadhi yao wamelala chali wakionyesha tumbo zao huku wengine wakiwa wamelala kando. Nyuma yao kuna ng'ombe wengine wamesimama kwenye vibanda vya chuma vilivyotengenezwa kwa ajili ya kulishia. Zizi linaonekana kuwa katika hali mbaya.

Mkono wa mtu mwenye ngozi nyeusi ukishikilia ndizi mbichi zilizomenywa. Kuna ndizi tatu zilizomenywa kabisaa na nyingine kadhaa zilizokuwa zimemenywa au tayari kushamenywa, zikiwa zimetupwa karibu na sehemu ya chuma inayong'aa.

Ng'ombe mweusi na mweupe akinyonyeshwa maziwa kwa kutumia mashine. Mashine hiyo ina vikombe vinne vya chuma vinavyounganishwa kwenye chuchu za ng'ombe. Maziwa yanatiririka kupitia mirija kuelekea kwenye chombo.

Ng'ombe wadogo kadhaa weusi na weupe wamekusanyika katika zizi la ng'ombe wakionekana wakiwa na afya njema. Sakafu ya nzi ina udongo wenye matope na matundu. Ukionyesha mazingira ya kawaida ya ufugaji.

Watu wawili wako katika shamba la migomba, wakishughulikia rundo kubwa la ndizi mbichi zenye rangi ya kijani kibichi, ambazo zimewekwa juu ya majani ya migomba yaliyotandikwa chini. Wanaume wawili wameinama kuelekea ndizi, huku mwanaume mwingine akiwa amepiga magoti.

Mwanaume amevaa koti jeupe la maabara akionyesha kuwa ni mtaalamu wa maabara. Anafanya majaribio au vipimo akitumia vifaa mbalimbali kama vile silinda iliyohitimu, mirija ya majaribio na vikombe vidogo vyeupe vilivyopangwa kwenye meza iliyofunikwa na vigae.

Ng'ombe mweusi na mweupe amefungwa kwenye banda la kukamulia na anaonekana akikamuliwa maziwa kwa kutumia mashine. Mashine hiyo ina ndoo ya chuma inayong'aa iliyowekwa chini na mifirija miwili inazungushwa kwenye chuchu za ng'ombe. Banda hilo lina kuta za saruji na uzia wa chuma na udongo unaonekana kuwa unyivu chini ya miguu ya ng'ombe.

Katika eneo la mashambani, wanaume wawili wanaonekana wakijishugulisha na usafirishaji wa maziwa. Mmoja amevalia shati la rangi ya dhahabu na suruali nyeusi akimimina maziwa kutoka kwenye chombo kikubwa cheupe hadi kwenye makopo ya chuma yaliyopakiwa kwenye bodaboda iliyoandikwa mtaa maalum.

Shamba kubwa la migomba ambapo mashada mengi ya ndizi mbichi zenye rangi ya kijani kibichi yametandikwa kwenye miti. Kila shada lina ndizi mingi zilizopangika vizuri. Majani makubwa ya migomba yameonekana yakifunika miti.

Mkono ya mtu inaonekana ikishika mahindi iliyokaushwa huku mahindi mengine yaliyobanduliwa yakionekana yametapakaa chini. Baadhi yao yana rangi ya njano yasiyokolea na baadhi yanaonekana yakiwa yameanza kuoza au yameharibika.

Mkulima mwanaume mwenye tabasamu amevaa kofia ya majani, akishikilia ngunzi la mahindi akionyesha furaha yake kwa mavuno. Ametabasamu akionyesha kuridhika kwa kazi yake. Amevalia shati la mikono mirefu la rangi la zambarau iliyokolea.

Mwanaume mmoja amesimama katikati ya shamba kubwa la migomba akiangalia na kushika kifaa maalum kilichowekwa kwenye stendi. Migomba hii imepangiliwa vizuri ikiwa na majani mapana na kijani kibichi na matunda yasiyoonekana wazi.

Mkungu wa ndizi mbichi zenye rangi za kijani kibichi zikining'inia kutoka kwenye mti wa ndizi. Ndizi hizi zimezungukwa na majani makubwa mapana ya kijani ambayo yanaonyesha kivuli kidogo kutoka kwa mwanga wa jua unaopenya.

Mganda mkubwa wa ndizi mbichi zenye rangi ya kijani kibichi zikining'inia kutoka kwenye mti wa ndizi. Ndizi hizi bado hazijakomaa kikamilifu. Majani makubwa ya kijani kibichi ya mti ndizi inaonekana ikizunguka maganda.

Rundo kubwa la ndizi mbichi zenye rangi ya kijani kibichi. Ndizi hizo zimeshikana pamoja zikiwa zimetandikwa kutoka kwenye mmea na majani makubwa ya kijani kibichi ya migomba yanaonekana juu ya pembeni.

Mtu aliyevaa koti jeupe la maabara, kofia kwa nywele na barakoa anachuja au kumwaga kioevu kinachoonekana kuwa maziwa kutoka kwenye ndoo ya chuma kwenye mashine kubwa ya chuma cha pua.

Mkusanyiko mkubwa wa ndizi mbichi zenye rangi za kijani kibichi, zikiwa zimepangwa kwa wingi ardhini au kwenye sehemu tambarare. Ndizi hizi bado zimeungana katika mashada yake, zikionyesha kuwa zimevunwa hivi punde katika mashamba.

Banda refu la ng'ombe linaonekana wazi likiwa na milango ya chuma ya kijana iliyofungwa. Ndani ya banda ng'ombe kadhaa wengi wao wakiwa na rangi nyeusi na nyeupe imepangwa kwenye vibanda maalum wakila kutoka kwenye vyombo vyao vya chakula.

Mtaalamu wa mifugo amevaa suti ya buluu yenye maandishi meupe akiwa amebeba pampu ya kunyunyizia mgongoni. Ananyunyizia dawa ng'ombe weupe aliofungwa kwenye zizi.Ng'ombe mwingine anaonekana nyuma. Shughuli hii inaonekana kufanyika nje labda shambani chini ya jua kali na mimea michache.

Kundi la wanawake, wakiandaa au wakigawa chakula, labda katika hafla ya jamii au tukio la kupikia nje. Wamekusanyika kuzunguka chungu kikubwa cha kupika, ambacho kinaonekana kuwa na mchuzi au uji.